Mashine ya kisasa ya kutolea maziwa iliyofungwa katika duka la bidhaa za maziwa, mteja huchagua kiasi anachotaka kwa kubonyeza kitufe husika ,kisha huweka chombo chake kwenye bomba la kutolea na maziwa safi yaliyopashwa moto hutiririka moja kwa moja na kwa kiasi alichochagua .